Mwanamke anapata huduma ya meno anachagua rangi ya meno yake, daktari anatumia zana ya kuchagua rangi inayoitwa vita. Mwanamke huyu ni mwenye furaha na tabasamu, ni matokeo mazuri ya matibabu. Huduma ya meno zinapatikana kwa ajili ya kutatua matatizo mbalimbali.

Mwanamke huyu mzuri, ambaye amesuka nywele, amelala kitandani akipata huduma ya meno, huku tabibu, amemuwekea kifaa maalum chakupima jinsi hali ya mdomo ilivyo.

Hii ni ofisi ya daktari wa meno, ambapo mtaalamu anatoa huduma za meno kwa mgonjwa. Daktari amevaa barakoa na nguo nyeupe, anatumia vifaa kuchunguza kinywa cha mgonjwa. Katika eneo hili kuna utulivu, na huduma hii inazingatia afya ya meno.

Huyu ni mwanafunzi. Anapewa mafunzo kuhusu huduma ya meno na tabibu aliopo pembeni yake. Nyuma yao kuna vijana wa kike na wa kiume wamesimama wakiangalia juhudi za mwalimu huyu mtabibu akiwa anamuelekeza mwanafunzi.

Katika hospitali hii huduma ya meno inaendelea, tabibu wawili wamesimama mmoja wao anamhudumia mtu aliyelala kitandani huku ameachama mdomo wake akiangaliwa meno yake kwa usahihi .

Katika mazingira haya kuna majimaji na matope. Nyumba zimeloana na mvua, watu wamejikunyata huku wapo nje. Mazingira haya si salama na si safi.

Ili kudumisha afya ya mazingira, taka hizi zote zitachaktwa, taka za viwandani zinamwaga ndani ya lori kubwa kwa kutumia mashine. Lori hili litazipeleka taka mahali pa kuzichakata. Baada ya kuchakatwa zitatumika kutengeneza bidhaa nyingine.

Moto unawaka katikati ya rundo la majani makavu. Moshi mzito unapaa angani unafunika eneo lote. Hali hii ina athari mbaya kwa afya ya mazingira kwa sababu ya uchafuzi wa hewa.

Wataalamu wa afya wamevalia nguo nyeupe za maabara, mmoja wao anafanya kazi ndani ya kifaa kinachotumika kutafiti, anatumia vifaa vya kibailojia. Mtaalamu mwingine amesimama karibu, anazingatia kazi inafanyika. Wataalamu hawa wanashirikiana katika kazi ya uchunguzi wa kimatibabu.

Huyu ni mfanyakazi wa matibabu akiwa amevalia koti lake jeupe la kazi. Amevaa nguo za kitaalamu zinazomtambulisha kama mtaalamu wa afya. Huu ni umuhimu wa wafanyakazi wa matibabu katika jamii, wakiwa tayari kutoa huduma.

Wafanyakazi wa afya wanafanya upasuaji, kuna wataalamu kadhaa waliovaa sare za kijani na kofia, wakijaribu kumtibu mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda cha upasuaji. Huu ni umuhimu wa wafanyakazi wa afya katika kusaidia jamii.

Daktari wa watoto anazungumza na mama ambaye amemshikilia mtoto wake, mama huyu anasikiliza kwa makini mafunzo anayopewa. Hapa ni huduma za afya inapatikana ambapo mwanamke huyu aliyevalia shati nyeupe na sketi nyekundu yupo kwa umakini akifuata maelekezo yote anayopewa.

Hospitali hii ina wataalamu wa kitengo cha watoto walio na ujuzi mwingi na uzoefu wa kushughulikia watoto wadogo ,madaktari hao wawili wanatoa huduma ya kitengo cha watoto kwa uangalifu mkubwa ili kuhakikisha afya ya mtoto mchanga inaboreshwa.

Mwanamke amemshika mwanae amevaa nguo za kitambaa zenye rangi maridadi wamesimama katikati ya jengo wakiwa na karatasi muhimu, nyuma yao watu wengine wameketi hali hii nihuduma za afya zinazopatikana eneo hili.

Katika tukio hili, watu wazima wakiwa wameketi katika kiti, huku wengi wao wakiwa wamebeba watoto, wamesimama kwa makundi wakimsikiliza mtu mwingine mbele yao. Huu ni umuhimu wa afya na usitawi wa watoto wachanga na jinsi wanavyoangaliwa.

Zamani tulikuwa tunatumia dawa za asili kama papai kutibu magonjwa mengi. Hili tunda lina rangi ya machungwa ndani na mbegu nyeusi zinazong'aa, na sehemu ya nje ina kijani kibichi. Huwa tunalipata kwenye soko la jadi na ni chanzo kizuri cha vitamini na dawa.

Vikombe viwili vya miti shamba imepakiwa vizuri, ni mila za tiba asili za kiafrika; kila kikombe kina jani la miti na mmea mwingine unaotumika kama dawa, kuongeza radha na harufu nzuri.

Kikombe hiki chenye rangi nyeupe, na kisahani chake. Ndani yake kuna chai ambayo imetengenezwa kwa limao na asali. Limao iliyo katwa kwa vipande viwili imewekwa ndani na karibu ya kikombe, asali imewekwa kwenye chombo kidogo karibu. Hii ni dawa asilia.

Hizi ni dawa za kitamaduni zinasaidia watu katika matatizo mbalimbali, dawa hizi ni muhimu sana kwa afya zetu dawa hizi zina rangi ya manjano zinatumika mara nyingi sana huku zikiwa na faida kubwa sana.

Mmea ukiota kwenye maji, shina lake likiwa na matawi mapya. Hii ni mbinu ya kutengeneza dawa za asili. Mti huu unakuzwa kiasili na una uwezo mkubwa wa kutengeneza mizizi. Hii ni dawa ya jadi ambayo ina manufaa kwa afya ya binadamu.